Wauguzi wawili, mmoja akimpa sindano mgonjwa anayeketi kwenye kiti. Wote wamevaa barakoa na nguo za kazi. Muuguzi mwingine amebeba begi kubwa mgongoni akisubiri zamu yake. Eneo linaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya, na kuna dirisha nyuma yake.

Mwanamke anayemwangalia mtoto mchanga aliyelala chini ya chandarua cheupe cha kuzuia mbu. Mwanamke yule anaonekana kujali na kutulia. Mtoto mchanga analala juu ya kitanda chenye shuka ya kijani kibichi na mto wa buluu.

Madaktari wanne wakiwa wamevaa sare za upasuaji za buluu, barakoa na kofia vya upasuaji. Wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji wakitumia vifaa mbali mbali vya matibabu ikiwemo darubini kubwa. Mmoja anaonekana akishikilia taa. Hii inaonyesha shughuli za upasuaji inayoendelea hospitalini.

Mwanamume akichangia damu ameketi kwenye kiti maalum cha kuchangia damu na mkono wake umewekwa vizuri. Sindano imeunganishwa kwenye mshipa wake na damu inaelekezwa kwenye mfuko maalum wa damu uliowekwa chini. Mwanamume huyo ameshikilia kifaa kidogo cha kijani mkononi mwake labda kwa ajili ya kusaidia damu kutiririka vizuri.

Wanawake wawili, mmoja amevaa nguo za rangi ya kahawia na njano na mwengine amevaa hijabu ya kijani kibichi wakiwa wameketi. Mwanamke aliyevalia hijabu anambeba mtoto mchanga na mwanamke mwegine anaonekana akimhudumia mtoto huyo labda akimpa chanjo au kumchunguza. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kituo cha afya au kliniki.

Mwanamke aliyevaa barakoa fulana la njano na shati lenye milia akimpa sindano mtoto. Mtoto huyo pia amevaa barakoa na anoekana akipatiwa chanjo begani, wote wawili wanaonekana wako makini mandhari ya nyuma inaonyesha dirisha na kuta za bluu hafifu ikionyesha kuwa wako ndani ya jengo labda kituo cha afya au shuleni.

Mfanyakazi wa afyajamii akimhudumia mwanamke. Mfanyakazi huyo amevaa kofia na barakoa nyekundu, akitumia kifaa cha kupima afya mkononi mwa mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Mwanamke yule amevaa nguo ya buluu na sketi ya kahawia. Nyuma yao kuna nyumba ya udongo yenye paa la nyasi na miti michache. Anga lina mawingu meupe meupe.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa nje mmoja amevaa barakoa na anaonekana kuonyesha nguo za ndani za kike zenye michoro mbali mbali , wanawake wengine wawili wakiwa wamevalia sare zinazofanana ,wanashikilia nguo hizo za ndani wote wanaonekana kutabasamu na kuridhika. Nyuma yao kuna mandhari ya kijani kibichi na miundo wa mbao.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki vya bluu wakizungumza. Nyuma yao, kuna bango la mradi wa afya na watu wengine wanaonekana wakiwa katika vikundi tofauti. Inaonekana ni mkutano wa mafunzo ya afya ya kijamii

Kulinganisha meno ya baada ya matibabu. Pande w a kushoto meno yanaonekana ya rangi ya asili huku upande wa kulia meno yakiwa meupe zaidi na yamefunikwa na dutu ya buluu.

Meno ya mtoto akiwa amefungua mdomo, meno ya chini yanaonekana kuwa na matatizo au kutengenezwa vibaya na kuna meno mawili meusi au yenye mashimo. Mikono miwili ikiwa imevaa glavu nyeupe ina shikilia domo wazi ili kuonyesha meno hayo.

Daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe la daktari na glavu za buluu akishikilia mpana wa taya ya meno na burashi nyekundu ya meno. Anaonekana akifundisha jinsi ya kusafisha meno. Mandhari nyuma inaonekana kuwa chumba cha daktari wa meno.

Mkono ukikamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe kwenda kwenye mswaki. Mswaki una rangi ya bluu na nyeupe na dawa ya meno ni nyeupe na ina mistari ya bluu. Nyuma kuna sehemu ya uso wa mtu.

Meno ya binadamu katika hali mbili tofauti. Sehemu ya juu inaonyesha meno yaliyo na madoa ya kahawia na manjano, yakiashiria uchafu au tatizo la meno. Sehemu ya chini inaonyesha meno yale yakiwa safi, meupe na angavu zaidi ikionyesha matokeo ya usafishaji au matibabu ya meno.

Uso wa kijana ambaye meno yake yanaonekana vizuri, akiwa ametia kijiti mdomoni. Anaonekana huku anajaribu kusafisha meno yake na kile kijiti. Pia anaonekana mwenye uso wa kung'aa.

Daktari wa meno, mwanaume mweusi aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya kijani kibichi anamchunguza mdomo wa mgonjwa wake, ambaye amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari anaonekana akitumia zana ndogo. Mandhari ya nyuma inadhihirisha na ukuta wenye rangi ya kahawia hafifu.

Mdomo ulio wazi na mswaki ukigusa meno. Meno yanaonekana meupe na safi. Mswaki una brushi ya rangi ya zambarau na mpini mweupe. Inaonekana kama mtu anasafisha meno yake, akionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa. Sehemu ndogo ya mdomo na kidevu inaonekana.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika katika huduma za meno vikiwa vimelala juu ya sehemu nyeusi inayong'aa. Kati ya vifaa hivyo kuna brashi ya meno nyeupe ya meno yenye nywele za rangi ya manjano na kijani kibichi. Pia kuna vioo viwili vidogo vya meno vinavyotumiwa kuchunguza meno vinginevyo, kuna zana kadhaa za chuma zikiwemo ndoano na vifaa vyenye ncha kali ambavyo hutumiwa kusafisha na kukagua meno.

Mwanaume akitumia kijiti cha kusafisha meno, ana kinywa wazi kidogo na meno yake yanaonekana meupe na safi. Anaonekana kuwa na tabasamu kidogo huku akishika kijiti hicho kwa mkono wake. Uso wake unaonekana wenye afya na unameremeta.

Mtu mzima akifunguliwa mdomo wake na glovu za buluu kuonyesha meno yake ya juu na ya chini, anaonekana kuwa na pengo kati ya meno mawili ya mbele ya juu, nefu nyeupe pia zinaonekana, hali inaashiria ziara ya daktari wa meno au uchunguzi wa afya ya meno.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Kuna mkono wa daktari ukiwa umevalaa glavu za buluu akitumia kibana cha meno kuingilia kinywa cha mgonjwa ambaye amefungua mdomo wake na meno yake meupe yanaonekana.

Kinywa cha mtu ambaye anaonekana akionyesha fizi zake kidole kimoja kimetumika kuinua mdomo wa juu kidogo ili kuonyesha fizi na meno safi na meupe, midomo inaonekana kuwa yana afya, fizi zinaonekana kuwa nyekundu na dhabiti zikiashiria afya njema ya kinywa.

Meno mawili meupe kabisa yaliyofanana na meno halisi meno haya yamewekwa kwenye mandhari ya bluu isiyokolea. Kati ya meno hayo kuna kifaa cha daktari wa meno kinachotumika kukagua meno ambacho ni kioo kidogo chenye mpini mrefu. Picha hii inaashiria afya ya meno au huduma za meno.

Mtu akitumia kijiti kusafisha meno. Kijiti hicho kimeingizwa mdomoni na meno ya chini yanaonekana meupe. Ngozi ya mtu inaonekana nyeusi na kuna shanga za rangi mbalimbali shingoni mwake.

Kundi la watu, huenda waokoaji, wakiwa wamevalia mavazi meusi na kofia ngumu za njano, wako katika eneo lenye uharibifu mkubwa kukiwa na rundo la vikosi na mawe ishara ya maafa. Baadhi ya wanaonekana wakishika vitu mikononi, labda wakiondoa uchafu wao wakitafuta manusura. Mbele yao kuna karatasi zilizotawanyika chini. Nyuma kuna miti ikionyesha kuwa eneo hilo lilikuwa na mimea mingi kabla ya janga.

Mwanamke akibeba gunia kubwa kichwani huku mwanaume aliyevaa barakoa na glovu za buluu akimsaidia kulishusha. Mwanaume huyo amevaa fulana ya buluu na anaonekana kama mfanyakazi wa kutoa msaada. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi chini. Mandhari inaonekana kuwa ya ukame na miti michache.

Mafuriko barabarani. Kuna mwanamume aliyekataa nguo za zimamoto akisimama karibu na pikipiki ya magurudumu matatu iliyo na bendera ya Kenya. Barabara imejaa maji na watu wengine wanaonekana wakipitia maji hayo.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamekusanyika karibu na mifuko mikubwa iliyojaa msaada. Mifuko hiyo ina alama ya machungwa na ya kijani. Nyuma yao kuna jengo lenye bango la serikali. Watu wanaonekana wakipokea au kupanga misaada.

Mafuriko makubwa huku maji mengi ya rangi ya kahawia yakiwa yamejaa barabarani. Watu wawili ambao wanaonekana kua wafanyakazi wa msaada kwa sababu wamevalia fulana zenye nembo za shirika la msalaba mwekundu, wamesimama ndani ya maji hayo. Nyuma yao kuna jengo la shule na lina nembo ya nyota likiwa limeadhirika na mafuriko.

Hali ya mafuriko ambapo maji yamefurika mitaani na kufikia majengo. Watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu za Msalaba Mwekundu wanasaidia kubeba vitu vya msaada au kuokoa mali. Wanaoenekana wakipitia maji mengi yaliyotawanyika.

Ajali mbaya barabarani. Mabasi kadhaa na magari mengine yameharibika vibaya, mengine yameponda kabisa. Kuna umati mkubwa wa watu uliofika eneo la tukio, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakisadia. Pia kuna watu waliovaa fulana za njano ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa dharura.

Watu wanakabiliana na mafuriko, maji yenye rangi ya udongo yamefurika barabarani na baadhi ya watu wanajaribu kuyapitia. Wengine wamejikusanya kwenye sehemu ya juu wakitazama huku baadhi wakishika watoto wadogo.

Mandhari pana ya milima mikubwa iliyofunikwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Katikati ya milima kuna bonde lenye rangi ya kijani kibichi, likiwa na mito midogo inayoonekana kama mistari ya fedha. Anga ni buluu safi na linafunikwa na mawingu makubwa meupe yanayofanana na pamba.

Mikono ya mtu ikiosha mikono juu ya beseni jeupe. Mkono mmoja unashika chupa ya sabuni ya maji na ya kijani kibichi na kuimwaga kwenye kiganja cha mikono mingine. Bomba la maji la rangi ya bluu na fedha linaonekana liko tayari kumwaga maji.

Shamba la mahindi lililo na mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu. Udongo unaonekana kua mweusi na wenye rutuba. Mwanga wa jua unaonekana ukipenya kati ya majani, ukionyesha ukuaji mzuri wa mimea.

Eneo kubwa la ardhi lenye nyasi kavu na vichaka vifupi vikiwa na rangi ya kahawia na ya njano. Ardhi inaonekana kuwa kavu na kuna sehemu zenye matope au maji kidogo. Mbali kuna miti iliyokauka au yenye majani machache ikionyesha mazingira kama au ya baridi. Anga ni kijivu likionyesha hali ya hewa iliyofifia au mawingu.

Ndani ya kituo cha afya upande wa kushoto kuna kabati la chuma lenye sanduku la buluu juu na pia kuna mlango unaoelekea chumba kingine chenye meza na viti ambacho kinaonekana kuwa ofisi. Kuta zimepakwa rangi ya manjano na kuna mabango kadhaa yameninginizwa ukutani.

Mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Kwa mbele kuna mizani nyeupe ya kupima watoto wadogo. Nyuma yake dirishani kuna cheti cha kudhaminiwa kilichotolewa kwa idara ya lishe.

Chumba cha hospitali kitanda cha mgonjwa kiko kushoto na mgonjwa amelala juu yake. Kifaa cha kisaa cha kufuatilia afya ya mgonjwa kiko mbele kikionyesha michoror na namba mbalimbali. Kando kuna viti viwili kimoja kikiwa na vifaa vingine vya matibabu vilivyowekwa. Sakafu ya chuba ina vigae

Mashine ya kisasa ya chuma inayong'aa ambayo inaonekana kutumika kwa ajili ya kutibu vifaa vya hospitali au maabara, ina kifuniko chenye mikunjo na vifungo mbalimbali pamoja na kipimo cha shinikizo. Chini yake kuna paneli ya kudhibiti yenye swichi na vitufe, kifaa hiki kinaonekana kuwa kinatengenezwa kwa umakini au kinatumiwa katika huduma za afya.

Dawati lenye vifaa vya kielektroniki. Juu ya dawati kuna kompyuta yenye kasha kubwa la kijivu, screen ndogo ya zamani na kibodi nyeupe. Pia kuna panya mweusi na vifaa vingine vidogo kama vile rimoti mbili nyeupe na kijitabu cheusi. Ukuta nyuma ya dawati unaonekana kuwa na madoa. Dirisha dogo linaonekana upande wa kushoto.

Meza ya kompyuta katika mazingira ya ofisi au chumba cha matibabu. Kompyuta ya mezani yenye skrini inayoonyesha picha ya eksirei au mifupa imewekwa juu ya meza. Kibodi, kipanya na nyaraka kadhaa viko pia kwenye meza. Chini ya meza, kuna kitengo cha mfumo wa kompyuta.

Kifaa cheupe cha kimatibabu kinachoonekana kama mashine ya kutoa dawa kwa njia ya mvuke, au kifaa kingine cha kupumua, na kuna waya na vibonyezo kadhaa. Inaonekana kimetumika na kina maelekezo ya matumizi yaliyobandikwa.

Meza ya daktari au maabara. Juu ya meza kuna kompyuta iliyo na picha ya mfumo wa binadamu, chupa ya kutakasa mikono na grafu za bluu. Pia kuna mirija mingi ya kupimia damu na chombo kikubwa cha manjano cha kutupia taka hatari. Chini ya meza kuna kabati na kinyesi cha rangi ya maruni.

Mwanamke anayeonekana kuwa muuguzi au mfanya kazi wa afya akiwa amechoka sana au amefadhaika amevaa nguo za kijani za kazi za glavu za bluu na barakoa yake imeshushwa chini ya kindevu chake, amekaa chini akiwa ameshikilia kichwa chake kwa mikono yake akiashiria wasiwasi au msongo wa mawazo.

Mazingira ya kituo cha afya ukliniki. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mfanyakazi wa afya, amevaa korti lenye rangi ya buluu na nyeupe na barakoa, anaonekana akimhudumia mwanaume aliyeketi mbele yake kwenye kiti cheupe. Mwanamume huyo amevaa shati la buluu lenye miraba na ana barakoa pia. Kuna meza ya mbao kati yao na nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa kwenye viti na vifaa vya kimatibabu.

Mikono ya mwanamke ikishika mkono mdogo wa mtoto mchanga na kuupaka rangi ya buluu kwa kutumia kalamu ya kudumu. Mwanamke amevaa koti la manjano na nguo za buluu, inaonekana kama anafanya zoezi la kuwatambua watoto au kutoa chanjo.

Mwanamke aliyevaa ngguo za buluu na barakoa akimchoma sindano mwanaume begani. Mwanaume ameketi na amevalia shati la miraba miraba. Pia akiwa amevalia barakoa. Inaonekana kama anapokea chanjo au matibabu mengine hospitalini au kliniki.

Mtoto mchanga amelala juu ya blanketi za ragi ya waridi lenye michoro, mikono miwili ya mtu mzima inaonekana ikimhudumia mtoto, labda ikimfunga bandeji au kumpa matibabu, nyuma ya mtoto kuna vitanda vingine vya hospitali, inaonekana ni wodi ya watoto hospitalini.

Bega la mtoto mchanga ambapo Kuna alama ndogo iliyopona. Mtoto analala akiwa amefunikwa Kwa kitambaa cheupe. Sehemu ya uso wake na sikio vinaonekana kidogo, kuonyesha Kwa karibu bega na ngozi laini ya mtoto.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mchanga matone ya dawa mdomoni kutoka kwenye chupa ndogo. Mtoto amevalia shati la rangi ya machungwa. Inaonekana ni chanjo au matibabu ya kuzuia magonjwa kama vile Polio. Inatolewa kwa watoto wadogo.

Wodi ya watoto hospitalini. Kuna akina mama wakiwa wamekaa vitandani baadhi yao wakiwa wamewabeba watoto wachanga. Kuna muuguzi akizungumza na mmoja wa mama hao. Vitanda vingi vimepangwa kwa mpangilio na kuta zimepakwa rangi ya waridi.

Kundi la wauguzi wakiwa katika chumba cha hospitali au kliniki. Muuguzi mmoja aliyevaa nguo ya pinki na barakoa anashughulikia sanduku kubwa la kuhifadhia vitu labda chanjo wengine wamekaa mezani wakiandika huku wote wakiwa wamevaa barakoa. Nyuma kuna ubao mweusi, inaonekana kama mafunzo au kikao cha kazi cha watu wa huduma za afya.

Mwanamke na mwanaume wakiwa hospitalini labda wanamtunza mtoto mchanga, mwanamke ameketi kwenye kitanda cha hospitali akiwa ameshikilia mtoto aliyefunikwa na blanketi la rangi ya waridi, mwanauume ameinama kumsaidia kumchunguza mtoto. Nyuma yao kuna vitanda vingine vya hospitali.

Mwanamke, huenda ni mfanyakazi wa afya, akimpatia mtoto dawa ya matone mdomoni. Mtoto amekaa kwenye kiti cha kijani, nyuma yao kuna watu wengine wengi. Baadhi yao wamevaa barakoa. Wamesimama au wameketi wakisubiri. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la wazi au kijiji.

Watoto wanne wakiwa wamekaa kwenye mkeka wa rangi ya kahawia, wakiangalia kitabu pamoja. Wanaonekana wakijifunza au wakicheza, huku mmoja akionyesha kitu kwenye ukurasa. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na ya asili.

Wataalamu wa afya na labda kina mama katika mazingira ya ndani. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mwuguzi amevaa sare ya rangi ya waridi na barakoa ya buluu akimsaidia mwanamke mwengine aliyevaa barakoa. Mwuguzi anaonekana akimkabidhi kitu mwanamke huyo, labda nguo za mtoto. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wamekaa, baadhi yao wamevalia barakoa wakionyesha mkusanyiko au kliniki.

Wanawake wawili, wote wakiwa wamevaa barakoa za rangi ya buluu. Mwanamke mmoja amembeba mtoto mchanga mikononi mwake na karibu naye kuna mtoto mwingine. Mwanamke wa pili anaonekana akimsaidia kumchunguza mmoja wa watoto. Wote wanaonekana wako ndani ya nyumba.

Mwanamke amevaa barakoa nyeupe na nguo ya rangi nyekundu na nyeupe anatumia simu yake ya mkononi huku akisimama karibu na mabomba kadhaa ya maji yanayotiririka yakijaza madumu ya manjano, nyuma yake kuna mtu mwingine amevaa barakoa ya buluu akionekana ndni ya jengo. Inaonekana ni kituo cha maji.

Kituo cha kuchotea maji chenye kuta za buluu. Mwanaume amesimama nje akishika chombo chake cha maji huku akiwa amevaa barakoa. Ndani ya kituo hicho, mwanamke mwingine pia amevaa barakoa akionekana akihudumia wateja. Madumu kadhaa ya njano yamepangwa ndani na nje ya kituo.

Mazingira ya shule ambapo mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa anamsaidia mvulana mdogo kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia mkono chenye tanki kubwa la maji. Kuna pia mwanafunzi mwingine aliyevaa sare ya kijani akitazama.

Watu wawili katika kituo cha kupata maji. Mwanaume mmoja amevaa barakoa anainama akijaza au akichukua chombo cha maji chenye rangi ya njano. Ndani ya jengo la buluu, mwanamke mwingine naye amevaa barakoa, anaonekana kupitia dirishani. Kuna mapipa mengi ya maji na njano yaliyopangwa kwenye rafu ndani ya lile jengo.

Mashine ya mazoezi ya kuniua uzito, ambayo hutumika hasa kufanyia mazoezi ya mabega, na kifua. Mashine hii ina kiti kizuri chenye mto, sehemu za kushikia uzito, na diski za chuma za kuinulia zimepangwa pande zote, rangi yake kuu ni kijivu cha chuma.

Mkono wa mtu umefungwa bendeji nyeupe. Mkono huo umelala juu ya kitambaa cha rangi ya buluu. Inaonekana kuna jeraha au majeraha yaliyofanyiwa matibabu, na bandeji imetumika kulinda eneo lililoathirika.

Mtu ambaye anaonekana kama mwanariadha, akishika koti lake kwa mikono miwili akionyesha maumivu. Amevalia kaptura fupi nyeusi na ana saa mkononi. Yuko barabarani na gari linaonekana kwa mbali. Inaashiria tatizo la goti.

Bondia mwenye jeraha kubwa la uvimbe upande wa kulia wa paji la uso wake. Ngozi yake inaonekana kungaa kwa jasho na anaonekana kuchoka. Uso wake unaonyesha maumivu na amekaa kwenye giza.

Vifaa viwili vya mazoezi ya mikono. Kila kifaa kina mpini mweusi wenye sehemu ya buluu upande zote mbili na katikati kuna chuma chenye umbo la spirali kinachotumika kutoa upinzani wakati wa mazoezi. Bidhaa hivi vimetengenezwa kwa ajili ya kuimarisha misuli ya mikono na nguvu ya kushika.

Mwanariadha ameketi chini kwenye uwanja wa riadha yeye rangi nyekundu. Anaonekana akioata maumivu akiwa ameinamisha kichwa nyuma na macho ameyafumba. Ameshikilia mguu wake kuashiria labda amepata jeraha wakati wa kukimbia. Amevaa mavazi ya michezo shati jeupe lisilo na mikono na kaptura nyeusi.

Shamba la mihogo, kuna mimea mingi ya mihogo yenye majani mapana, kijani kibichi na shina zenye rangi nyekundu, nyuma ya shamba kuna mimea mingine mingi ya kijani kibichi na miti, anga ni safi na inaonekana kuwa na jua kali ikionyesha mazingira ya mashambani.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi yenye umbo la moyo. Mishipa ya majani inaonekana wazi. Mimea hiyo imekuwa katika eneo lenye miti mingi na vichaka, ikionyesha mazingira ya asili au msitu.

Mmea mkubwa wa aloe vera ukiwa na majani manene marefu na yenye miiba pembeni. Baadhi ya majani yanaonekana yamekatwa au kuvunjika. Nyuma ya mmea huu, kuna vichaka vingi vya kijani kibichi zilizojaa majani madogo madogo.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi yenye umbo la mviringo na mishipa inaonekana vizuri, majani yanaonekana kuwa na manyoya kidogo. Mmea umekua kwenye udongo uliofunikwa na nyasi.

Mimea mingi yenye majani mabichi yaliyostawi yakijaza sehemu kubwa ya eneo. Miuzi ya jua inapenya kupitia matawi ya miti mirefu iliyo nyuma ikitengeneza vivuli na mwangaza wa kupendeza. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na vumbi au unyevu. Mbali kidogo kuna jengo lenye rangi angavu likichungulia kati ya miti.

Mti mrefu wenye majani ya kijani na kahawia ukiwa umesimama peke yake katika eneo la wazi. Mti huo unaonekana kuwa na matawi machache na majani yaliyofifia. Nyuma yake kuna miti mingine mingi ikionyesha mazingira ya msitu au eneo la wazi lenye mimea. Anga ni buluu safi.

Majani makubwa mabichi yaliyochanua vizuri amabayo yanafanana na majani ya mgomba au ndizi, mwangaza wa jua unaonekana kupenya kati ya majani ukiangazia baadhi ya sehemu, chini yake kuna udongo, ikionyesha mmea huu uko ardhini labda shambani au bustanini.